Wake kwa waume waliovalia mavazi ya kupendeza ikiwemo mwanamke aliye na mkufu shingoni wanaonekana wamepakua chakula tayari kuila baada ya wali iliyopikwa kuiva.

Mkulima mmoja mwanamke aliyesuka nywele na kuvalia miwani machoni pamoja na shati nyeupe na aproni anaonekana akionyesha mazao kutoka kwenye mgomba wake ulioleta ndizi nyingi sana.

Mkulima mmoja mwanamke anaonekana ameinama akifanya shuguli ya kumkamua ngombe aliyefungwa kwa kamba miguu yake ya nyuma, ndoo anayoitumia ni ya rangi ya samawati.

Wakulima wanaonekana wakishikiliana katika upanzi wa migomba. Mmoja aliyevalia shati ya rangi ya kijani anaonekana akijishughulisha sana na kazi ile na wengine wakiwa wamesimama. Jua kali inawaka juu yao.

Ng'ombe mmoja mweupe mwenye madoadoa na wa pili mweusi pamoja na wengine wawili, Wanaonekana wakitafuta na kula chakula, katika eneo hili lenye taka. Uwa wa chuma pia unaonekana nyuma yao.

Ng'ombe wakubwa wenye maziwa walio na rangi nyeupe iliyochanganyika na nyeusi wanaonekana wakiwa katika zizi lao mmoja akiwa tayari kunywa maji iliyo mbele yake mkulima amewatunza vizuri sana.

Kazi ya ukulima inaonekana bayana baada ya mgomba huu kutoa majani mengi ya ndizi. Matawi yake ya kijani yanapendeza. Nyasi pia inaonekana pale chini. Ni wakati wa mchana.